Huyu ni mchezaji wa mpira wa timu mbili. Wote wakiwa kiwanja wakichangilia wakicheza. Huko kando kuna mashabiki ambao wamekuja kuona ama kufuatalia mchezo wa hii timu, kila mtu akiwa na timu yake ama kutoa support timu wa anatamani kushinda.

Kuna watu ambao wanachota maji kwa mitungi zao, wamepanga laini, na kuna nyumba ambayo maji yanatokea, na kuna mtu ambaye anataka kuvuka wenda ile pande mwingine.

Ninaona watu ambayo wameketi kwa kiti, na kuna mama mmoja amabey daktari anataka kumtibu mtoto wake na kuna madaktari ambao wame, wako nyuma ya daktari ambaye anataka kumtibu mtoto.

Ninaona mama ambaye amesimama mbele ya ubao, na ana nguo aina ya chupi ambayo anaonyesha wanafunzi na kuna mama mwenzake ambaye anamtazama jinsi anavyo ifanya.

Ninaona mwanadada ambaye ni daktari anataka kumtibu mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda na kando yake kuna maji.

Hapa kuna gari ambayo imeanguka kwa barabara na kuna maji nikama kuna mafuriko kuna gari ingine ambayo imeanguka huko kando, na kuna watu wanatembea kwa hili barabara.

Kuna watu ambao wanakaa wako na furaha sana na wamevaa shati ya manjano na kila mmoja ako na simu ambayo wanaibonyeza.